Boxi ya dawa iliyoandikwa Aithromycin Tablet IP miligramu mia tano AZICIP-500 kwa maandishi mekundu kuna mstari mwekundu kando upande wa kulia imeandikwa twenty times three tablets na mezani kuna tembe tatu amabzo ni za rangi nyeupe.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa ya bluu na magwanda na glovu nyeupe anashikilia jamaa mmoja aliyeshikilia kifua chake ana saa mkononi barakoa imo shingoni , amekunja shati alafu mbele yao kuna chupa ya maji.

Afisa wa World Health Organization aliyevalia kofia nyeusi yenye nembo ya World Health Organization na amevalia t-sheti nyeupe akiwa na miwani anampa mtoto mdogo chanjo huku mama yake akiwa amemshikilia na kofia ya manjano kichwani mwake na chupa ya maji mkononi.

Watu watano wamevalia mawanda meupe, wawili wako juu ya gari nyekundu wakiwa wamevalia barakoa mdomoni mwao, wawili wamesimama chini wakiwa na pampu ya bluu na mmoja amesimama kando akiwa na glavu nyeusi na barakoa mdomoni .

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa anampatia mwanaume chanjo kwenye mkono. Mwanaume huyo amevaa shati ya michirizi na kofia na tukio inafanyika nje chini ya paa la bati. Mazingira yanaonesha ni kituo cha afya au eneo la huduma ya chanjo.

Mhudumu wa afya anampatia mtoto chanjo ya surua na rubella huku mama akimshikilia na watu watatu wakiwa na barakoa na mavazi rasmi wanasimama karibu wakifuatilia Kwa umakini. Ukutani kuna mabango ya kampeni ya afya ikiashiria kuwa zoezi hili ni sehemu la kampeni ya chanjo dhidi ya surua na rubella.

Mtoto anapokea sindano kutoka mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe na glovu. Mtoto ameshikwa kwa utulivu na mtu mzima aliyeketi. Wako ndani ya kituo cha afya na watu wengine wakiwemo watoto wanaonekana nyuma.

Mwanamke amekaa huku mtu mwingine akishikilia kichwa, na kutumia chombo cha chuma kuchambua au kuchomea sehemu ya kichwa chake, anaonekana kuzingatia zoezi hilo, huku watu wengine wakiwa nyuma wakiendelea na shughuli zao. Hali hii inaonyesha matibabu ya ngozi, au huduma ya kiafya katika mazingira ya kliniki au kampeni ya kiafya ya jamii.

Bidhaa za tiba mbadal zimepangwa mezani sabuni mbili, chupa mbili za mafuta, ya asili, na chombo cha plastiki kilicho jaa dawa, ya kienyeji, maelezo yanaonyesha sabuni ni ya kuoga, ikiwa na viambato kama, haldar , mwarobanne, na mafuta ya zaituni.

Jamaa mmoja amelazwa kwenye kitanda, akiwa amevalia barakoa na daktari amevalia koti nyeupe. Anaonekana kumuinua mguu wa kushoto, mwingine akiwa ameunyorosha juu ya kitanda.

Mama yupo hospitalini baada ya kujifungua. Amemshika mtoto wake mkononi, ambaye amefunikwa na vitambaa vyeupe na mama pia amevalia mavazi baada ya hospitali.

Dawa ya kujidunga ya polio iko mezani pia kuna syringe ambayo imeandikwa single use only na pia tunaona stethoscope iko pale nyuma maana ni nyekundu na dawa hii iko kwenye chupa ya mililita kumi na imeandikwa .injection only .

Daktari wa macho anamwangalia mtu mmoja ambaye amekaa upande mwingine. Daktari huyu amevalia glovu nyeupe, koti nyeupe. Amevalia miwani. Kando yake mna chupa ya maji. Kwa ukuta kuna picha tofauti tofauti za sehemu za macho na anaonekana kuwa ameshika mashini ya kuangalia macho.

Mezani kuna chupa mbili za dawa ambazo, zina kifuniko cha buluu, na maandishi, ambayo yameandikwa one single doze , nukta tano, ya miligramu mililita. Measles, Mumps, Rubella virus, MMR 2 , imetengenezwa na kampuni ya Merck &co, INC.

Maji ya mafuriko yamejaa katika eneo la makazi. Watu wakitembea ndani ya maji yaliyofunika barabara. Mwanamme na mtoto wanalekea mbele huku wakazi wengine wakiwa mbali wakikabiliana na hali hiyo. Mifugo kama mbuzi inaonekana kando ya nyumba hali inayoashiria adhari za mvua kubwa na mafuriko kwa jamii.

Mfanyakazi wa afya anatoa huduma kwa mzee kwa kutumia kifaa cha matibabu mdomoni. Mzee ameketi akishika chombo cha chuma chini ya kidevu huku mfanyakazi huyu akiwa amevaa glavu na beji. Wako katika mazingira ya kambi ya afya na kuna wahudumu wengine wanaonekana kule nyuma.

Mwanamke mwenye barakoa anapokea chanjo kutoka kwa mtu wa Huduma aliyevaa sare ya afya, wanapatikana kwenye hema ya huduma ya afya ya jamii. Mwanamke amefunga kitambaa kichwani, amevaa nguo za blue na na michoro amefumba macho wakati sindano inachomwa kwenye mkono wake wa juu.

Mama mmoja ambaye ako na kilemba kwenye kichwa chake amevalia barakoa miwani ikiwa imening'inia kwenye shingo yake. Amevalia makwanda ya bluu akiwa anamshika mtoto. Kule Kando kuna mama mjamzito, pia anazungumza na mmoja wa wahudumu ambao wamevalia makwanda ya bluu pia. Kando tunaona kuna mashini na kuna saa kule kwa ukuta pia.

Chupa moja nyeupe iko mezani. Imesiliwa vizuri. chupa hii imeandikwa Zephania Life kwa rangi nyekundu, herbalclinic kwa rangi ya kijani, detox kwa rangi nyeupe, pia kuna mchoro wa sehemu za mwili wa mwanadamu.

Mtu aliyevalia mavazi ya kitabibu, glavu na barakoa, anatoa huduma ya meno kwa mgonjwa, aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa anakifunika kifua kwa ajili ya usafi. Vifaa vya matibabu ,na dirisha, kliniki vinaonekana nyuma. Ikionyesha mazingira ya kliniki.

Mtu wa WHO akitoa chanjo kwa mtoto mdogo, amekaa chini amevaa kofia na koti ya bluu yenye nembo Yahoo. Mtoto yupo mikononi mwa mama yake aliyevalia kofia ya manjano. Mtu mwingine aliyevaa kofia ya manjano anatazama huku wengine wakiwa wamesimama na mbali, mazingira yaonekana ya nje.

Chupa zilioko juu ya meza ni za dawa ya asili iitwayo diayabes kutoka Zephania Life Herbal clinic kila chupa ina ujazo wa mililita 250 na imefingwa kwa security seal lebo inaeleza matumizi dosi na imethibithishwa na mamlaka husika .

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa amefunikiwa Kwa kitambaa cha kinga cha pinki, daktari wa meno aliyevaa koti jeupe na glavu anafanya uchunguzi Kwa kutumia vifaa maalum vya meno. Jikoni kuna vifaa mbalimbali vya kliniki kama kitambaa na dawa na vitendanishi hiyo.

Sanduku saba za virutubisho vya afya kutoka chapa ya Maxima zimepangwa kwenye uso mweupe. Kila sanduku lina rangi tofauti na linaonyesha jina la bidhaa kama Magnezium max , Artoresin, Venoprotect, Chestcare max na Liver Care max . Na pia kuna viungo ambavyo vimechorwa kwa boksi hizi kama ubongo, kama mifupa na vinginevyo.

Daktari aliyevalia koti jeupe anamchunguza mkono wa mgonjwa aliyeketi kwenye kitanda cha hospitali. Mgonjwa amevaa nguo nyepesi na skafu shingoni. Kuna karatasi na kifaa mezani karibu nao wakionekana kuwa katika chumba cha uchunguzi wa afya.

Kuna maji mengi kuonyesha mafuriko. Jamaa mmoja ako ndani ya maji akisukuma pikipiki, Kuna mwingine yuko juu ya baiskeli akiiendesha ndani ya maji. Kuna mwingine pia ako kwa TukTuk akionekana kuisukuma. Kule nyuma kuna gari ambayo inazidi kuingia kwa maji. Kuna majumba kule kando na pia miti inaonekana.

Maandishi kwenye bidhaa yanaonyesha SIHA HEADACHE SOLUTION inayodai kutibu matatizo ya kupoteza fahamu ,kipanda usu na kizunguzungu, dawa imeorodheshwa kuwa ya kumaliza kabisa maumivu ya kichwa na kizuzi, kuna jina la dakdari pale Ishmael nambari ya simu na maandishi ya SIHA HEADACHE SOLUTION na.

Chupa ya Iron plus kutoka Doctor's recipes ina vitamini C, Folate, Vitamin B6 na B12 na inaongeza chuma mwilini , iron mwilini , inaimarisha seli nyekundu kwa damu na pia ina fomula laini rahisi ya kuvyonzwa na huja kwa vidonge sitini vya mboka.

Chupa iliyona kifuniko jeupe na pia imechorwa mti na ina maandishi ya muarubaini Herbal drink au neem au mkilifi. Pia tunaona nembo ya KEBS hapo kando. Chini yake pa tunaona kikombe cha chai amabo kinaonekana kutoa moshi.

Mwanamke amesimama kwenye ardhi kafu yenye miti iliyonyauka, akiwa amevaa buibui jeusi. Anashika nguo yake kwa mikono miwili huku akiwa karibu na mizoga ya wanyama waliokufa kwa ukame. Mandhari inaonyosha hali ya jangwa na ukame mkali, chini ya anga la jua kali.

TukTuk mbili zinapita ndani ya maji kuashiria mafuriko, na pia kuna jamaa wa pikipiki ambaye amebeba abiria anaelekea upande mwingine akiwa na mwavuli. Maji yamejaa katika eneo hili sana.

Kuhudumu wa afya amevaa sare ya samawati, anampatia mtoto chanjo kwa mkono, huku mama ya mtoto akimshikilia kwa uangalifu. Watu wengine wamesimama nyuma wakiangalia tukio linaloonekana kufanyika katika kituo cha afya kilicho na rafu za dawa.

Mayadan CBD pain cream ni krimu ya kupunguza maumivu yenye nguvu mara mbili. Ina miligramu 2400 ya CBD bila THC. Hutoa afueni ndani ya dakika chache. Inapendekezwa na madkatari na imetengenezwa na wataalamu wa dawa. Kiasi ni gramu hamsini.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya hospitali, gauni la kijani, kofia ya bluu na miwani, anamshika mtoto mchanga kwa upole. Mtoto amelala ndani ya blanketi ya bluu lenye madoadoa ana kofia ya pinki , mwanamke anatabasamu akimtazama kwa upendo huku barakoa yake ikiwa chini ya kidevu, bangili ya rangi ya kenya imo mikononi mwake.

Taswira ya nyumba ,maghorofa iliyoporomoka. Watu wakiwa , watu wengi wakiwa juu yake wengine wakiangalia huku na kule , wengine wako chini wameinama , wengine wamevalia magwanda spesheli ,yanayofanana na yale ya Rescue . Tunaona pia kuna mavazi , kuna chifu pale na jamaa mmoja wa pikipiki pia ako pale.

Watu wawili wanatembea kwenye eneo lililofurika maji ni mengi sana na wanatumia fimbo kujisaidia . Majengo ya karibu ni ya mabati na nyasi yakionyesha hali ya vijijini . Maeneo ya makazi na njia zimeadhiriwa na mafuriko wakaazi wanakabiliana na hali ngumu.

Sehemu ya mapokezi katika kliniki ya meno yenye mandhari safi na ya kuvutia. Ukuta mmoja una rangi ya chungwa na kuna televisheni iliyowekwa juu ikionyesha kipindi. Jina dental care limeandikwa ukutani karibu na kaunta likiwa na picha ya jino kwa mapambo. Sakafu ni safi na ina mchanganyiko wa rangi nyeusi na krimu. Inaashiria mazingira ya kitaalamu na ya kirafiki kwa wagonjwa.

Wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya upasuaji, nguo za kijani, glavu na kofia za buluu za neti; wanafanya operesheni kwa chumba cha upasuaji. Wagonjwa wamefunikiwa kwa vitambaa vya upasuaji na meza ya kushoto ina vifaa vya tiba, vifaa vya hospitali, mashine na monitor vinaonekana pembeni.

Daktari wa meno akiwa kazini amevalia barakoa na glavu na miwani machoni pake. Anamfanyia mgonjwa uchnguzi wa kinywa kwenye kiti maalum cha matibabu. Vifaa vya kitaalam vinaonekana na mazingira safi yenye mwangaza mzuri unaonyesha hali ya kliniki ya kisasa.

Chupa ya dawa iliyoandikwa yellow fever vaccine life sindano yenye rangi ya chungwa chupa ndogo ya kahawia yenye vidonge vya rangi ya manjano glovu ya bluu ulio kunjwa na chupa zingine mbili siziso na maandishi ziko mezani.

Mtoto mchanga amelazwa ndani ya mashine ya uangalizi yaani incubator akiwa amewekewa mirija ya matibabu. Daktari aliyevalia sare za bluu anatumia kifaa cha kusikiliza moyo kumchunguza. Shuka iliyo chini ina michoro ya kuvutia na vifaa vya hospitali vinaonekana kuzunguka mashine hiyo. Hali inayoonyesha uangalizi maalumu wa watoto wachanga.

Wazimamoto wawili wamevaa mavazi ya ulinzi ya manjano na wanashugulikia kuthibiti moto mkali kwenye nyasi kavu mmoja anashika kifaa kinacho onekana kama drip torch kwa ajili ya kuchoma kwa uthibiti mwingine ana begi la mgongoni.

Madaktari wa meno watatu wakiwa kazini wanamdumia mgonjwa aliyelala katika kiti cha tiba. Wamevaa mavazi ya upasuaji gauni za bluu, glavu, barakoa na kofia za kufunikia nywele. Moja anafanya uchunguzi kwa kinywa cha kinywa huku wengine wakisaidia kwa vifaa. Kuna kompyuta pamoja na vifaa vya kisasa vya matibabu vinavyoonekana kule nyuma.

Watoto wamo darasani wameketi kwenye madawati yao wakiwa wamevalia sare ya bluu na masikio ya pink . Mtoto mmoja yuko mbele akionekana kuzungumza na barakoa mdomoni mwake. Mwalimu yuko pale kando ambapo kuna viti viwili na mwalimu amesimama nyuma ya ubao mweusi, kuna maandishi pale pia.

Daktari aliyevalia koti ya nyeupe anaonekana kumdunga mtoto chanjo kwenye mkono na pia mama pia anaangalia Kwa uangalifu . Pale kwa ukuta tunaona pia kuna vijikaratasi vimepandikwa pale, tunaona kuna sura ya mtoto na vitu vingine. Ni mazingira ya ofisi.

Chupa ya chanjo yenye maandiko measles rubella mumps ikiwa na sindano kando yake, nyuma kuna vidonge mbalimbali vya rangi ya chungwa na bluu katika vifuko vya plastiki pamoja na chupa zingine zinazo onekana.

Taswira kamili ya mahali pa mganga. Tunaona mna kitambaa jekundu ambacho kimetandikwa chini. Tunaona pia kuna kingine cheusi. Kuna mtu mmoja ameketi pale kando, amevalia mavazi meusi, tunaona mna bibilia, kuna kioo. Kuna chupa za aina tofauti tofauti . Pia kuna pembe, kuna pia karata carrier bag ya bluu.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kujikinga, wamevalia overoll nyeupe, barakoa nyeupe, glovu za buluu, wakifanya usafi kwenye eneo la ndani. Kuna viti vya kijivu, na meza na mmea juu ya meza.

Muuguzi anashika kidole cha mgonjwa anayeketi kwenye kliniki akiwa amevalia mavazi safi .Muuguzi yupo kwenye sare nyeupe iliyo na mipaka ya buluu. Mgonjwa amevaa nguo yenye maua ya machungwa mazingira yanaonyesha huduma ya afya yakitolewa kwa utaratibu wengine watu wengine na vifaa vya ofisi vinaonekana kule nyuma.

Mhudumu wa afya anaonekana kupeana chanjo kwa jamaa mmoja ambaye ameketi akiwa amevalia mavazi nyeupe huku watu wengine wakiwa wamepanga laini refu sana na pia tunaona wahudumu wengine wakishughulikia wengine ili kuwapa chanjo.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno ambaye yuko kitandani na kuvaa suti ya kitibabu na barakoa. Daktari anafanya tiba ya meno kwa kutumia zana za kitaalamu, chumba kina vifaa vya tiba na rafu yenye dawa za vifaa vya matibabu kwenye kiti cha mgonjwa kuna taa maalum ya kusaidia daktari kuona vizuri.

Chupa ya plastiki yenye kinywaji cha rangi ya kahawia. label ina jina HB HARRIETS BOTANICALS ARORWET , rangi ya kijani na nyeupe na inaonyesha ujazo wa lita moja au mililita elfu moja. Chupa hiyo iko nje karibu na mimea yenye majani ya kijani kibichi.

Chupa nne za virutubisho za vitamin D3, zimepangwa. Ya kwanza Ina peremende za kutafuna zisizo na sukari , ya pili Ina vidonge vya kutafuna vyenye nguvi ya juu ya Ina capsule zenye mafuta ya asili , na ya mwisho Ina kiwango ya juu zisivyo na gluten

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano yenye lebo one dose imewekwa karibu na sindano iliyojazwa ikimiminika. Kuna vifaa vingine vya tiba kama barakoa na Chupa za dawa nyuma. Mandhari yanaonyesha maandalizi ya kutoa chanjo kwa lengo la kujikinga na Magonjwa ya kuambukizwa.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga ambayo ni meupe ananyunyiza dawa kwenye mimea kwa kutumia pampu ya mgongoni, yenye rangi ya kijani na bluu, amevalia glovu na kofia ya kujifunika, pia.

Watu wawili wamesima nje ya jengo la choo la wasichana katika shule ya Menengai High School. Mmoja wao amevalia kofia ya Kiislamu. Jengo lina maandishi ya Wash Your Hands Here yakiwa juu sehemu ya kunawia. Rang za jengo ni bluu na nyeupe, kuna miti nyuma, mazingira ni safi na yamepangika.

Mwanadada mmoja anaonekana akiwa amevalia jeans na gloves mkononi mwake na barakoa kwa kinywa chake. Mkono mmoja umebeba barakoa anazoonekana kuuza na amevalia T-shirt ya mikono mirefu ya maroon . Kule nyuma kuna watu wanaendelea na shughuli zao za kawaida wakitembea.

Mkono uliovalia glavu unaonekana kufuruta dawa ya MMR vaccine kutoka kwa chupa, kuna maandishi pale yameandikwa measles, mumps, rubella life vaccine mililitre kumi.

Mama Moja anaonekana kuketi akiwa amevalia barakoa na miwani na blouse nyeusi huku akiwa na saa mkononi. Kuna daktari pale akiwa anampa janjo pia yeye amevaa barakoa na ako na saa mkononi pia nyuma yao Kuna moja aliyevalia vazi nyeupe ana barakoa na nyuma yake kuna mahali imeandikwa Pata Janjo Kaa Jonjo.

Mama anayeonekana kushikilia mtoto ambaye anatabasamu kwa mikono yake. Baba naye ameinama na kumshikilia mtoto kwa miguu yake. Kando ya miguu ya mama kuna mpira unaoitwa American Football na kule nyuma ya Baba kuna hizi mashini za mazoezi ya gym .

Dawa ya maji ya Azithromycin kwa watoto chupa na box vinaonyesha miligramu mia mbili kwa kila mililita tano jumla ya miligramu mia sita radha ni ya cherry matumizi ya kunywa tu na imetengenezwa na kampuni ya Zydus.

Daktari wa kiume amevalia koti jeupe, miwani yake ikiwa imaninginia shingoni mwake, mkononi ameshika sindano. Mkono mwingine akishika pamba akitaka kumdunga mwanadada mmoja sindano, aliyevalia mavazi ya kitenge.